Tarakilishi ina manufaa katika matumizi mingi ya teknolojia huu, tarakilisi tena inaweza kusaidia watu ambao wako kwa kazi ya hosiptali na kazi ambayo ni ya ofisi.

Viti hivi ambavyo vimewekwa pamoja inadhibitisha kuwa kulikuwa na mazungumzo ya wanafunzi ambao walikuwa wanafanya marudio ya kazi kenye shuleni ama kulikuwa na changamoto ambayo walikuwa wanaweza kuzitatua za vitabu ama kusoma vitabu hivi.

Mahali hapa ni mahali ambapo imeandikwa Kenya society for deaf children . Hii ina maana kuwa kuna watu hawawezi kusikiliza na wanafunguliwa kituo hiki ili waweze kupata usaidizi katika serikali.

Vitabu hivi, ni vitabu ambayo wanafunzi wanatumia, ili kujifunza kusoma na, pia kuandika, ina umuhimu katika, shuleni, na pia wanafunzi wanafaidika.

Mchezo wa miguu inaendelea kwenye uwanja na wachezaji hawa wanaonekana wakiwa wanacheza mpira huu wa mguu. Mpira huu wa mguu wachezaji hawa wanacheza na hawana miguu mojamoja. Watu hawa ni viwete na hawawezi tembea, lakini wanaweza kucheza mpira.

Viti hivi vinaweza kuwa na manufaa katika shuleni kwa kuwa. Viti hivi vinaeza kutumiwa na wanafunzi kuweka vitabu na wakati wanaendelea na mtihani yao.

Mchezaji aliunia baad a ya kucheza katika uwanja

Nyumba hizi ambazo zimejengwa zimeweza kujengwa vizuri na pia kuna michoro ya wanyama ambayo imeweza kuchorwa kwenye darasa hili na watoto wanaweza kutumia kujifunza.

Kitabu hiki ni kitabu cha darasa la nne na kinatumiwa na wanafunzi shuleni . Wanafunzi hawa wanafaidika katika kitabu hiki, kwa kuwa wanaweza kutumiwa na wanafunzi hawa kusoma ili kuwasaidia kwa lugha yao. Pia kujua kusoma na pia kuandika.

Wachezaji hawa wamo katika uwanja wakifanya zoezi wakiongoja timu ambalo watakuja wacheza wote ili mcheze uweze kuendelea katika uwanjani huu.

Nyumba hii ni nyumba kubwa mno, nyumba yenye gorofa mbili na nyumba hii inaonekana ikiwa nyumba ambayo imejengwa na mawe na vyuma ambavyo imezuiliwa ili kama ni shule imejengwa, inaeza kuzuia watoto wasiweze kuanguka chini kwenye ghorofa.

Viti hivi vimepangwa vizuri sana na kuna wateja ambao wanaongojewa. Huku ni hoteli ambayo wateja wanaweza kujipatia kiti ama kuketi kwenye viti hivi ndio wahudumiwe ili kupata huduma ambayo wangeweza kupata.

Mchezaji huyu ako uwanjani na anafanya mazoezi ya kukimbia kwa mita ya mia na mita ya mia mbili, mchezaji hutu ako mazoezi ya kuandaa michezo inayokuja mbeleni.

Kwenye ubao kuna maandishi ambayo imeandikwa kwenye ubao na inaonekana kuwa maandishi hayo kuna wanafunzi ambao wanainakili kwenye ubao na wanaandika kwenye vitabu vyao ili iweze kuwasaidia wanaposoma baada ya kumaliza kuandika na tena ni rahisi .

Wakimbiaji hawa wawili wanafanya mazoezi kwenye uwanja. Halafu kuna mtu ambaye amefunga macho yake, ambayo inamaanisha kuwa hawezi ona kitu ambacho kiko mbele. Kuna mwenzake ambaye amemshikilia mkono. Anamwonyesha pahali anakimbia na inaonekana kuwa, hawezi kuyatazama macho yake.

Mama ameketi kwenye kiti na kuonekana kuwa ameweza kubandikwa miguu ya chuma pande zote na hangeweza kutembea kabla ya kuwekwa chuma hizi ya miguu.

Wakimbiaji hawa wameweza kukimbia na kuweza kushinda kupita rekodi wameweza kupita rekodi ya dakika nne na wameweza kuwa mshindi na anafuraha sana na anaonekana kuwa amechoka.

Kwenye kijikaratasi kuna maswali ambayo imepeanwa na kuna majibu ambayo karatasi hii imeandikwa. Majibu hayo kuna majibu ambayo imeweza kusahihishwa na kuna mengine yameza kukosewa. Ambayo imesahihishwa inaonyesha kuwa amepata. Na yenye amekosa ni ile hajaweza kutimiza.

Kitabu cha Junior English, darasa la pili ni kitabu kizuri chenye mtoto ama mwanafunzi anaweza kusoma ili kujifunza maneno ambayo yamo katika kitabu hiki. Na kitabu hiki kinafunzo na inaweza kufunza mwanafunzi

Mahali hapa pana hewa nzuri kwa kuwa kuna miti ambayo imepandwa katika sehemu hii, jumba hichi ambacho kimejengwa ni shule na pia wanafunzi wanapata hewa nzuri kwa kuwa kuna miti ambazo zilipandwa.

Ufutio inaweza kutumika kwenye shuleni, ufutio unatumika kwenye shule wakati mwalimu ameaandika ubaoni na chaki, baada ya kuaandika kwa chaki swali ama wanapofunzwa, ufutio unatumiwa kufuta vitu ambayo walikuwa wameandika kwa ubao.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa kandanda na ni watu ambao ni walemavu na wanacheza mchezo hii ya kandanda. Mchezo hii ni mchezo ambao unaburudisha.

Chuma hizi ni chuma ambayo watoto wanatumia wakati wako na michezo na inasaidia watoto ili waburudike na wajiburudishe katika mchezo huu.

Shuleni kuna mambo ambayo imewekwa kwenye bodi kwa kuwa inasaidia kujua kuwa kuna maagizo ambayo inafaa kufuatwa na kufanyika shuleni humu.

Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kandanda uwanjani na michezo hii ni ya watu ambayo ni walemavu. Hawaezi kutembea kwenye miguu zao mbili.

mchezaji huyu ameweza kuvaa nguo za mchezaji na ako na vitu ambayo ameweza kujisaidia kusimama kwa sababu hana mguu mmoja na anaweza kucheza mpira wa mguu. Na ina manufaa sana kwake.

Kitabu hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wa chekechea wanaweza kujifunza na wameweza kujaza hesabu hii na inaonekana ya kuwa kuna masahihisho ambayo imefanyika kwenye kitabu kuonyesha kuwa ameweza kupata kitu ambacho amefunzwa shuleni.

Kuna mazoezi ambayo mama huyu anaweza kufanya. Zoezi hii inaweza kusaidia mwili iwe na nguvu na pia kukusaidia kuwa na afya nzuri.

Kwenye ubao kuna maneno ambayo yameandikwa na maneno haya wanafunzi wa shule ya chekechea wanaweza kusoma na kujifundisha kuandika.

Kuna michezo ya kuendesha boti hizi ndogo kwenye maji Asiya Sururu triaining on River Oise ni inafanya mchezo huu wa kuendesha meli kwenye maji.

Wanakimbiaji hawa wanaonekana wakiwa wanafanya zoezi kwenye uwaja kwa kuwa, mbele humu kuna mchezo ambayo unaeza kuwa unaendelea na kutakuwa na mashindano baadhi ya nchi tofauti tofauti. Wanafanya mazoezi ili kufanya mazoezi.

Vitabu ambavyo wanafunzi wa chekechea wanaweza kuituitumia kwa masomo yao kama kitabu cha Play Learn Grow Together, kitabu hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wanaweza kusoma ili kunaili mambo ambavyo vimeandikwa kusaidia.

Kuna mitungi ambazo zimewekwa na zimefungiwa katika mahali hapa. Mitungi hizi zinatumiwa ili kuzuia na pia wakati kuna moto, inatumiwa kuzima moto. Na mitungi hizi pia zinatumiwa kutengeneza vyakula kwa kuwa inatoa moto pia.

Mlango hili ni mlango ambayo unaweza kutumia wakati unaingia kwa darasa na pia unaweza kutumia wakati unaingia kwenye ofisi na mahali popote unataka kuingia.

Chuma hiki imewekwa chini na imesimama kwenye laini na chuma hiki tena ni chuma ambayo bendera inaegeshwa juu wakati kuna baridi ama wakati kuna jambo lolote linalofanyika. Huku chuma ina manufaa kadhaa yenye nchi yetu ya kenya ya kuweka bendera.

Vijana hawa wanaonekana wanakimbia kwenye uwanja, na vijana hawa ni vijana wa nchi ya Kenya, ambao wanafanya mazoezi na zoezi hizi ambayo wanafanya ina manufaa sana kwa mwili zao na inasaidia wao wakimbiaji wanapoenda kushiriki na wakimbiaji zingine kwa upande mwingine. Hii inasaidia sana kwa sababu wakifika huko wanaweza.

Ni ijumaa, februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kuna maswali ambayo imeandikwa kwenye ubao na kwa maswali haya, swali la kwanza ni swali la kuandika herufi ndogo kutumia maneno ambayo yaliyo kwenye ubao. Wanafunzi wanafunzwa kuandika herufi ndogo wakitumia kalamu.

Kwenye uwanja, kuna watazamaji kuna wenye wanao kimbia kwa miguu, kunae mtu anayepita kitu mwenye hawezi kutembea napita wheelchair kusaidia mchezo yao.

Kwenye ubao kuna ratiba ambayo imewezwa tengenezwa na kwa ratiba hii vitu vingi vimepangwa kwa ratiba hii.

Kitabu hiki ni kitabu cha gredi ya pili na inatumiwa na wanafunzi wakati wa masomo na pia inawezesha mwanafunzi kujua kusoma na pia kuandika.

Kuna vyuma ambavyo vimetengenezwa na vyuma hivi vinaweza kuwa za kuchezea kwa watoto. Watoto wanaweza kujiburudisha kwa michezo hii ya kucheza na vyuma hivi.

Kwenye kitabu hiki kuna picha ambazo zimewekwa na picha hizi iko na picha ya gari ambalo ni lori na lori hii inabeba mchanga. Mchanga ambayo lori hii inabeba ni mchanga mzito na pia kuna gari la moshi na baiskeli. Gari la moshi linapita kwa reli.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanjani huu na mchezaji huyu anafanya zoezi akingoja siku ya michezo kuanza ili aweze kuwa na kuwa mshindi na mashabiki pia wanashabikia.

Katika mto hii kuna mchezaji ama mtu ambaye anafanya mchezo wa kushindana kwenye boti hii ambalo liko kwenye maji.

Kuna vyuma ambayo imetengenezwa na imeundwa kwa kutumiwa kwa michezo na watoto, na mchezo huu wa watoto wanaeza kuburudika wanapocheza pale.

Hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wa gredi ya saba wanatumia kwenye shuleni. Kitabu hiki ni kitabu cha computer science . Na kitabu hiki kina vitu vingi ambao wanafunzi wanajifunza na inaweza kuwasaidia kwenye masomo yao.

Vitabu hivi vinaweza kutumiwa na wanafunzi ambayo wako shuleni. Vitabu hivi ambavyo imeandikwa Ayubu na Ayubu na John Habwe. Na kitabu hiki ni ya Ayubu Mashakani. Inazungumza kwa maneno ya Kiswahili. Na watoto wanaweza kufaidika na kujua kusoma.

Katika mlango huu kuna sheria ambayo imeweza imebandikwa kwenye mlango hii. Unapoingia kwa mlango hii unaweza kuona maneno ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Maneno hii inaishara kwamba kuna maagizo ambayo mtu anafaa kufuata na kufanya.

Kwenye kitabu kuna picha tofouti tofouti, picha nne, picha ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Picha ya kwanza kuna mtu ambaye amesimama akiwa ameshika kitabu kwenye mkono mmoja wa kulia, picha ya pili vitabu viwili, picha ya tatu ni kijana, picha ya nne ni kijana akiwa ameshika soksi kwa mkono.

Vitabu hivi ni vitabu ambavyo wanafunzi wanaweza kusoma ili kupata mafunzo tofauti tofauti ambayo inaweza kuwasaidia kwa mtihani kwa kupita kwao na kuweza kujifunza kusoma.

Michezo hii, ya kandanda inaendelea kwa uwanja huu, na walio, wanao cheza michezo hii, ni walemavu, na wanaeza, kujiburudisha.

Chuma hiki ni chuma ambapo bendera ina fungiwa juu na pia inaweza kusaidia kujumuisha nchi yetu ya Kenya .

Kuna michezi ambayo inaendelea, na michezo hii ni michezo ya kukimbia. Na michezo hii tena ni ya watu ambao ni wapofu. Watu hawa hawaezi kuyaona kwa macho yao, kwa kuwa kuna mtu ambaye anaweza kumsaidia wakati wa kukimbia ili

Faili hivi vimepangwa kwenye meza na inabeba faili ambazo zimeletwa na watu. Faili hizi zinaweza kutumiwa wakati kuna jambo lolote ama wakati mtu anaandikwa kazi analeta faili zake alafu faili zake zinawekwa hapo.